Daktari au mtaalum wa afya akimuhudumia mtoto mchanga, mwanaume aliyevaa koti jeupe ya daktari anainama na kumwangalia mtoto huyo Kwa makani, anaonekana akimpatia mtoto matone ya dawa au chanjo Kwa kutumia kifaa kidogo.

Shughuli ya utoaji wa chanjo ndani ya ukumbi mkubwa, mwanamkea liye katikati ameketi akiwa amevalia barakoa ya buluu na sweta ya rangi ya waridi. Anaonekana akipokea shindano kwenye mkono wake wa kushoto, kutoka kwa mhudumu wa afya ambayo amevaa kofia yenye rangi mbalimbali.

Daktari ambaye amevaa sare ya bluu, barakoa ya bluu, miwani na kifaa maalum cha kutazama anainama juu ya mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti cha meno. Daktari anatumia vifaa vya meno akifanya matibabu mdomoni mwa mgonjwa huyu.

Wagonjwa wawili wa meno wakiwa wanamhudumia mgonjwa mmoja ambaye ni mwanamke mweusi amelala kwenye kiti cha meno. Madaktari wote wawili wamevalia glove , barakoa na miwani ya kinga. Daktari mmoja amevaa shati la rangi ya tupwinish .

Daktari wa meno aliyevaa vazi la bluu la upasuaji, barakoa, na kofia. Akimwangalia mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti cha daktari. Mgonjwa amevaa miwani ya rangi ya chungwa, ambayo ni kinga kwa macho.

Daktari wa meno na msaidizi wake wakimuhudumia mgonjwa. Daktari wa meno ni mwanaume amevalia sare ya buluu miwani, barakoa na rafu nyeupe anakaa karibu na mgonjwa na ana kifaa vya meno mikononi. Msaidizi wake ni mwanamke.

Wanaume wawili katikati ya kundi kubwa la nzige wanaoruka. Wanaonekana kujaribu kuwafukuza au kujikinga nao. Mmoja amevaa shati la buluu na mwingine shati jeupe. Nyuma yao kuna miti na majani yaliyo kauka.

Kombo la bidhaa liitwalo Muarubaini Hebal Drink. Kombo hilo lina rangi ya manjano na lina mfuniko mweupe. Kwenye nembo kuna picha ya mti ya mwarubaini na maneno equitorial naturals yameandikwa kwa herufi ndogo.

Afisa wa afya mwanaume akiwa ameinama na kumpa chanjo mtoto mchanga. Afisa huyu amevaa fulana ya njano isiyo na mikono na ngao ya uso ya plastiki. Mwanamke anayeonekana kuwa mama ameketi na kumshika mtoto huyo.

Mwanasayansi wa kiume akifanya kazi katika maabara. Amevaa koti jeupe la maabara, barakoa nyeupe na glavu za mikono. Anasimama ndani ya kabati la usalama wa kibaolojia na anashika vifaa vya maabara. Mbele yake kuna mirija ya kupima.

Mwanamke mweusi akiwa amevalia gauni la hospitali ameketi kwenye kiti cha kumshika mtoto mchanga, aliyejifunga kwenye blanketi jeupe, mwanamke huyo anamtazama mtoto kwa upendo na uangalifu uhusiano wa karibu katika ya mama na mtoto.

Daktari wa macho ambaye amevalia miwani na koti jeupe la daktari akimchunguza macho mwanamume mchanga ,mwanamume huyo amekaa kwenye kiti na ameweka kifaa cha macho , daktari huyo amevaa glavu na anaangalia macho ya mwanamume huyo .

Muuguzi mwenye amevalia sare ya buluu, akimchoma mtoto mchanga shindano. Mtoto ameketi kwenye paja la mama yake. Mhudumu anashika shindano na kujiandaa kumpa mtoto chanjo. Mwanamke aliye na mtoto amevalia fulana ya buluu.

Barabara iliyojaa maji ya mafuriko. Maji hayo yana rangi ya kahawia na yamefunika magurudumu ya magari na miguu ya watu. Katikati kuna gari jeupe aina ya Toyota likiwa limetumbukia katikati ya maji. Pia kuna leak shows tatu za pikipiki.

Wauguzi wawili katika chumba cha wagonjwa mahututi au wadi ya watoto wachanga wauguzi wote wamevalia sare nyeupe na wanahudumia watoto wachanga waliolala kwenye vitanda maalumu. Mmoja anajishughulisha na mtoto ambaye amevaa nguo za pinki.

Tukio linaloashiria huduma za afya au kampeni ya chanjo. Mwanamke amevaa kofia ya bluu, shati ya jinsi na tishati ya njano huku akimulisha mtoto mdogo dawa, kwa kutumia kifaa kidogo cha rangi ya chungwa. Mtoto huyo anaonekana mchanga sana.

Mfanyikazi wa kuzuia magonjwa akiwa amevaa mavazi maalum ya kujikinga. Amevaa sare ya buluu, kofia nyekundu, miwani ya usalama na barakoa ya gesi. Pia amevaa iamasi za glavu za kijani. Anashikilia mashine maalum.

Sanduku jeupe la dawa co- supplement pack na apple planet tree . Kando ya sanduku kuna glasi yenye maji. Virutubisho kadhaa vya rangi tofauti na kifurushi cha plastiki cha virutubishi hivyo.

Nyumba za matope zinazokaa kwenye eneo lenye mafuriko, maji ya mafuriko yamefunika sakafu ya nyumba hizi, kuna watu kadha kwenye picha, wengine wanajaribu kuzuia maji yasiingie nyumbani na wengine wantembea kwenye maji.

Mwanamke mzee akiwa amekaa kwenye kiti na mhudumu wa afya akimchoma shindano kwenye mkono wake. Mwanamke mzee amevalia mavazi ya kiasili ya jamii ya wamaasai, ikiwemo shanga na nguo za rangi mbalimbali. Anafunika uso wake kwa mikono yake.

Kundi la watu waliokusanyika pengine katika kampeni ya afya au msaada wa kibinadamu. Mwanamke mmoja ameketi akimshika mtoto mdogo. Karibu naye, mwanamke mwingine aliyevaa kofia ya bluu na tishati ya njano anaonekana akimshika na...

Wanawake wawili, muuguzi ama daktari na mgonjwa. Wakiongea muuguzi amevalia sare nyeupe na fulana nyekundu na anakaa mbele ya meza akieleza kitu kwa mikono yake. Mgonjwa ameketi kwenye kiti na mgongo wake unaelekea kwenye kamera.

Mikono miwili ikishikana kwa upole. Mkono mmoja ni wa mtu aliyevaa glovu nyeupe na vazi la matibabu la rangi ya manjano, linaloashiria mhudumua wa afya au daktari. Mkono mwingine ni wa mtu ambaye anaonekana kuwa mgonjwa.

Chupa ndogo ya chanjo ikiwa imesimama. Chupa ina nembo nyeupe iliyoandikwa M-M-R FAX kwa herufi kubwa. Chini ya jina ya chanjo kuna maelezo yanayosomeka powder for suspension for injection in pre-filled syringe .

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa afya anaonekana akimsaidia mwanaume mweusi anayeonekana kuwa mgonjwa. Mwanamke huyo amevalia koti jeupe la daktari na amepiga magoti kwenye zulia la rangi nyingi.

Mzee mmoja amevaa kofia nyeupe na koti jeupe akiinama chini akitazama ndani ya sanduku ndogo. Ndani ya sanduku hilo kuna vitu kadhaa vikiwa vimefungwa kwenye mifuko ya plastiki. Mzee huyo anashika karatasi.

Daktari wa meno mwanake, akiwa amevalia sare ya buluu, kofia ya nywele ya buluu na barakoa, akimchunguza mteja wake. Mteja huyu ni mwanaume amevaa shati la mistari na miwani ya machungwa ya ulinzi. Mwanaume huyo amelala kwenye kiti.

Mwanamke akichangwa labda chanjo la Covid-19 kutokana na matumizi ya barakoa. Mwanamke huyo amevalia barakoa ya bluu na amevalia nguo nyeusi yenye muundo wa rangi nyeupe. Ameketi huku akichanjwa kwenye mkono wake wa kushoto. Mtu mwingine ambaye haonekanani uso wake amevalia shati jeupe.

Wanawake wawili wakitumia mashine za kushona barakoa. Wote wamevalia makoti meupe ya maabara na barakoa za rangi ya samawati. Mwanamke aliye mbele anaonekana akishona barakoa kwa umakini. Nyuma yake kuna mwanamke mwingine.

Meza ya duara iliyotengenezwa kwa mbao iliyojaa chupa za dawa za kienyeji. Baadhi ya chupa zina maji ya rangi tofauti. Karibu na meza kuna gongo kubwa lenye maandishi doctor Mduba tiba ya magonjwa. Kwenye bango kuna baadhi ya magonjwa ambaye anadainkuzitibu kama nguvu za kiume

Mkono wa mtu uliyoshika chupa mbili ndogo za dawa, kwenye kidole cha pili cha mkono kuna pete ya chuma, sindano inaonekana ikiingizwa kwenye mojawapo ya chupa hizo, ikionyesha mchakato wa kuchukua au kuchanganya dawa, chupa hizo zina vitambulisho.

Vifaa vya matibabu ikiwemo chanjo vimewekwa kwenye maandhari ya buluu katika mstari wa mbele chupa ndogo ya kioo yenye maandishi yellow fever vaccine nation na one dose. Karibu na chupa hii kuna sindano.

Sanduka jeupe la dawa pamoja na chupa mbili ndogo za dawa, kwenye sanduku na chupa zote mbili jina la dawa MMR2 limeandikwa kwa herufi kubwa, hii ni chanjo ya kupambana na magonjwa ya surua, matumbwitumbwi na rubela.

Muuguzi au daktari mwanamke amevaa mavazi ya upasuaji ya kichwani kibichi na kofia ya buluu akimshika mtoto mchanga, muuguzi anatabasamu la upole na inaonekana akiongea huku akimwangalia kwa upendo.

Chupa nyeusi yenye lebo nyekundu na ya samawati jina la bidhaa limeandikwa kwa herufi kubwa za njano BALIJAAM. Chini ya jina kuna maelezo ya bidhaa kwa lugha ya kiswahili. Maandishi haya yanaelezea kuwa bidhaa hiyo ni tiba kwa matiangazo.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia nguo za kitamaduni, wamepanga foleni katika mazingira ya nje yaliyo na miti. Watu hao wanasubiri kupokea msaada. Karibu na foleni kuna gari jeupe na watu wachache wakiwa wamekusanyika.

Eneo la makazi lililokumbwa na mafuriko makubwa. Maji ya kahawia yamefunika barabara na chini ya nyumba ambazo zimejengwa kwa bati na mbao zikiwa na madaraja ya mbao yakiwa yameezekwa juu. Watoto wawili wakiwa wamevalia nguo chafu wanatembea ndani ya maji.

Wataalamu wawili wa meno wanawake wakimhudumia mgonjwa mmoja, wote wawili wamevalia mavazi ya kujikinga ikiwemo barakoa, miwani ya uso na kofia za nywele, pia wamevalia maglavu, mmoja wao anatumia vifaa vya matibabu ya meno.

Kisanduku cha dawa vya lishe vinavyo itwa fornalaxy b12 . Kisanduku kina rangi kuu ya nyeupe na nyekundu. Upande wa mbele kuna jina la bidhaa.

Mwanaume akiwa hospitali au kituo cha afya akitazama mtoto mchanga ndani ya mashine ya kuweka joto. Mwanaume huyo amevaa shati lenye mikono mirefu na suruali ya kahawia na anaonekana akimwangalia mtoto kwa makini. Mtoto mchanga amefunikwa kwa blanketi lenye mchoro wa rangi nyekundu na nyeupe.

Eneo lenye mafuriko makubwa ambapo barabara imefunikwa kabisa na maji mengi ya kahawia, magari kadha yamekwama ndani ya maji haya ikiwemo gari la rangi ya kijani kibichi upande wa kulia na lori la kahawia upande wa kushoto.

Mwanaume akiwa amevaa koti jeupe la maabara, kofia ngumu ya usalama na barakoa. Wanasimama karibu na mistari ya mitungi mikubwa ya gesi. Mwanaume huyo anashikilia chupa ndogo ya plastiki na anaonekana akimimina kitu.

Leo kame katika kambi ya wakimbizi. Watu kadhaa wamekusanyika katika eneo hili lenye ardhi nyekundu na baadhi yao wamebeba vyombo vya maji. Kuna troli nyingi zilizojazwa vyombo vya manjano na nyeupe.

Mfanyikazi amevalia vazi maalum la kujikinga lenye rangi nyeupe, barakoa na miwani ya kujikinga. Amepiga magoti karibu na chupa za kemikali na ameshika chupa kubwa ya rangi jeupe. Chupa ingine ya rangi ya kijani na buluu ziko karibu nayo.

Aina nne tofauti za dawa za Vitamin D zimepangwa juu ya meza ya rangi ya waridi. Kila chupa ina lebo tofauti inayoonyesha jina la kampuni, aina ya Vitamin na nguvu zake kama vile elfu moja, elfu tano.

Kijana amelala chali amejifunga kitambaa cheupe kichwani labda kutokana na jeraha, amejifunika macho yake akiwa amevalia flana ya kijivu na suruali ya rangi ya kijivu, yuko juu ya kitanda cha hospitali.

Muuguzi au daktari mwanamke akiwa amevalia koti jeupe la maabara, akimpa mtoto mchanga chanjo. Mama wa mtoto akiwa amevaa nguo ya rangi mbalimbali, anashikilia mtoto wake kwa makini. Muuguzi anaonekana akimchoma shindano.

Mwanamke anyeonekana kuwa mtaalamu wa afya ,akimpa dawa au chanjo mtoto mchanga. Mwanamke huyu amevalia shati jeupe, anainama na kumwangalia mtoto huyo kwa umakini. Anatumia kifaa kidogo kumlisha mtoto huyo.

Mtoto ambaye amevalia tisheti yenye mistari ya njano na nyeusi anaonekana akiwa na hisia za maumivu na hofu huku akionyesha uso uliokunja na mdomo wazi kama anataka kulia. Mikono miwili iliyovaa glavu nyeupe inamshika mtoto huyo mkono wake wa kushoto.

Kisanduku cha dawa ambapo ni cheupe na kina mstari wa rangi ya manjano na bluu. Upande wa kulia kwenye kisanduku kumeandikwa jina la dawa kwa herufi kubwa STAMARIL. Chini ya jina hilo kumeandikwa yellow fever vaccine ikimaanisha ni chanjo ya homa.

Daktari wa meno akimhudumia mama na mtoto wake mdogo. Daktari aliyevaa koti jeupe, barakoa na kofia anaonekana akizungumza na mtoto huyo. Mama ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno.

Eneo la jengo lililobomoka, likiwa limejaa vifunzi vya zege na vyuma. Mbele ya vifunzi kuna timu ya waokoaji, ina wazima moto wa jiji la nairobi wakifanya kazi. Wengi wao wamevaa kofia ngumu za rangi ya njano, zinazometa.

Kundi la watu labda watano waliovaa mavazi maalum ya kinga, wakitembea kwenye shamba wamevalia suti nyeupe za kinga na mgongoni mwao kuna matangi meupe yenye vifaa vya kunyunyizia, wanatembea katika mistari na kunyunyiza dawa.

Mwanamke mchanga mwenye tabasamu akishikilia kitambaa au kifaa kidogo, labda barakoa ya kitambaa. Amevalia kitambaa chekundu kichwani na shati la rangi ya bluu iliyokolea. Nyuma yake kuna wanawake wengine wawili, mmoja amesimama na mwingine amekaa.

Kliniki ya meno ambapo madaktari wa meno wote wamevalia barakoa na glavu, wanatibu mgonjwa mwanamke. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Amefunikwa kwa kitabaa cha pinki na mdomo wake umefunguliwa.

Muuguzi mwanamke amevaa sare ya buluu na miwani ya macho akimwangalia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda maalum cha hospitali. Muuguzi anatabasamu la upole na anaonekana kama anamtunza mtoto kwa uangalifu. Ana stethoskopu inaning'inia shingoni mwake.

Mkono uliovalia glavu ya kijani ikishika chupa ndogo ya dawa. Chupa hiyo imeandikwa yellow fever vaccine ambapo nyuma ya chupa hiyo kuna sirinji yenye sindano ya rangi ya chungwa. Ikionyesha kuwa chanjo hiyo inatayarishwa kwa ajili ya kutolewa.

Mfanyikazi wa kuzuia wadudu wakifanya kazi ya kufukiza moshi, mfanyikazi huyu amevaa suti ya kinga na amebeba mashine kubwa mgongoni ambayo inatoa moshi mwingi mweupe, anatembea kando ya barabara karibu na ukuta wa pate.

Darasa la shule ambapo mwanaume mmoja amevalia shati jeupe amesimama mbele ya wanafunzi ambao wengi wao wakiwa watoto wamekaa kwenye madawati na wanashikilia mabango madogo yenye picha. Mwanaume huyu anaonekana akitoa maelezo.

Kifurushi cha dawa ambacho kina vidonge vya rangi ya kijani, kila kidonge kimefungwa kwenye kipofu cha plastiki chenye msingi wa foili, kuna mstari mrefu wa kijani katikati ya kifurushi wenye neno ibrufen umeandikwa kwa herufi kubwa.

Shughuli ya chanjo ndani ya jengo. Katikati kuna mwanamke ameketi akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Wote wawili wamevaa barakoa. Mwanamke amevalia barakoa ya buluu na mhudumu amevaa barakoa nyeupe. Upande wa kushoto kuna mzee amekaa amevalia barakoa nyeupe.

Mkusanyiko wa viungo vya asili vinavyofanana na mitungi vilivyoyengenezwa vimewekwa chini. Vyombo hivi vimetengenezwa kwa vibuyu na vimepambwa kwa kamba za asili na shanga zenye rangi mbali mbali kama vile kijani na waridi. Baadhi ya vibuyu inaonekana kuwa imetengenzwa kwa chupa.

Tenki kubwa la maji lenye umbo la mstatili likiwa limeekwa juu ya mnara mrefu wa chuma, mnara huu una ngazi inayoelekea juu kwenye tenki , watu wawili wanaonekana wakiwa juu ya jukwaa karibu na tenki .

Ngamia aliyelala chini kwenye mchanga, ngamia huyu amevaa tandiko na mzigo fulani iliyofungwa kwa kitambaa chekundu mkongoni anaonekana kuwa amechoka au pengine amekufa kwani amelala bila mwendo wowote.

Chupa ya dawa yenye lebo. Kwenye lebo kuna jina Ghudatun kwa herufi kubwa. Chini yake kumeandikwa dawa ya tenzi ndume kupanuka na asilimia mia moja natural . Chupa inaonekana kuwa na dawa ya asili.

Mwanamke amevaa nguo nyeusi ndefu ya sketi ya rangi ya kahawia akiwa amesimama a katikati ya eneo kame, nyuma yake kuna ardhi nyekundu na baadhi ya mifupa ya wanyama waliofariki inaonekana.

Wanaume wawili wakijaribu kupita kwenye barabara iliyojaa maji ya kahawia. Inayoonekana Inayotokana na mvua mkubwa au mafuriko. Mmoja wao anasukuma pikipiki huku mwingine ameketi juu yake. Maji yanatoririka kwa kasi na kuunda mawimbi.

Dawa za vidonge vyekundu baadhi vikiwa vimetawanyika kwenye meza ya mbao. Vidonge vingine vinaonekana vikiwa bado ndani ya chupa ya kahawia ambayo imelala upande wake. Pembeni kuna kifuniko cha chupa.

Mwanaume mmoja amekaa kwenye kiti akipata chanjo kutoka kwa mwanaume mwingine aliyevalia koti la kijani kibichi la usalama na barakoa. Mwanaume aliyepata chanjo amevaa barakoa nyeusi. Nyuma yao kuna foleni ndefu.

Mkusanyiko wa vitu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na vitu viwili, vinavyofanana na maganda ya nazi yaliyofungwa kwa kamba. Vitu hivyo vimepangwa juu ya kitambaa chekundu na kando yake kuna vitambaa, kipande cha kioo na vitu vingine vidogo.

Mtoto mdogo akisaidiwa kutembea katika kituo cha tiba ya viungo, mtoto huyo anaonekana kuwa wa kike na amevalia gauni la rangi ya waridi na suruali nyeupe, anajaribu kutembea, anatabasamu kwa furaha, huku akishikwa na watu wawili.

Lori la kubebea mizigo lililopinduka upande wake. Katikati ya barabara iliyojaa maji ya mafuriko yenye matope. Kando ya barabara kuna kundi la watu wanaotazama au labda wakijaribu kutoa msaada.

Pikipiki tatu, mbili zikipita kwenye barabara iliyojaa imejaa maji ya mafuriko wakati wa mvua kubwa , pikipiki tatu zilizo kwenye picha zina rangi ya manjano na moja imeandikwa Mayback Music juu na barabara imejaa maji na kuna mawimbi.

Chupa ndogo ya dawa ambayo inaonekana kuwa chanjo imewekwa juu ya kitambaa cheupe. Chupa hiyo imeandikwa MMR vaccine na chini yake kuna maneno Measles, Mumps Rubella. Juu ina ujazo wa 200 ml .

Daktari wa meno akimhudumia mwanamke. Daktari huyu ni mwanaume, ana miwani na amevaa barakoa ya kijani kibichi na joho jeupe la Dentistry . Amevaa glavu nyeupe na anatumia vifaa vya meno kumchunguza mwanamke huyu.

Kundi la watu ndani ya chumba. Mwanamke mmoja ameketi akimshikilia mtoto huku mfanyikazi wa afya akimchoma sindano au kumtibu mtoto huyo. Watu wengine kadhaa wanasimama wakiwa wamevalia barakoa.

Sanduku la dawa ambayo ni ya chanjo ya dawa ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Sanduku lina maandishi yanayosomeka seloum institute na stressyfukyp s f pia lina maelezo mengine kama vile life frisked lord.

Mhudumu wa afya amevaa koti jeupe la lab coat na barakoa akijiandaa kutoa shindano. Amevaa miwani na anashikilia chupa ndogo ya dawa na shindano. Nyuma yake kuna watu wengine wamesimama, baadhi wakiwa wamevaa barakoa.

Ajali mbaya ya barabarani, kuna mabasi mawili yaliyopasuka vibaya sana. Gari moja ni lori kubwa la mafuta lililoandikwa Danish Petroleum, gari lingine ni basi la abiria lililopasuka mbele. Watu wengi wamekusanyika katika eneo la tukio.

Eneo ambalo limeharibiwa na moto. Kuna umati mkubwa wa watu, wengi wao wakiwa watoto. Wakikusanyika katikati ya kifuzi na mabaki ya nyumba zilizotekezwa. Baadhi ya watu wanaonekana wakitazama mabaki ya nyumba zao.

Daktari mweusi aliyevalia koti jeupe la daktari na miwani akichunguza sikio la mwanamke mweusi kwa kutumia kifaa maalum. Mwanamke huyu amevaa koti jeusi na skafu ya kijivu. Wote wawili wanaonekana kuwa katika mazingira ya nje.

Chupa ya virutibisho vya lishe kutoka kwa kampuni ya Natures Bounty kwenye lebo ya chupa imeandikwa Nature Bounty D3 ten thousand IU ikionyesha kuwa ni virutubisho vya vitamin D3. Chini ya hapo kuna maelezo yanayosema short term therapy for vitamin D .

Watu wawili wakiwa wamevaa suti maalum za manjano na maski za gesi, wakionyesha kuwa wanajikinga na vitu hatari. Mmoja wao anasimama huku mwingine akipiga magoti wakishikilia pamoja chombo cha rangi ya chungwa chenye nembo ya biohazard .

Mwanamke mweusi na mwanaume mzungu wamesimama mbele ya choo cha nje kilichopakwa rangi ya buluu na chenye nembo ya fresh life . Wote wawili wanatabasamu na wamejiweka vizuri kwa ajili yakupiga picha. Wamesimama kwenye barabara chafu.

Kliniki ya meno ambapo madaktari wawili wanamtibu mgonjwa. Madaktari wote wamevalia majoho meupe, barakoa na glavu. Mgonjwa amelala kwenye kiti wa meno.

Bango la tangazo la daktari wa kienyeji likiwa limetundikwa kwenye nguzo ya simu au umeme. Juu ya bango hilo limeandikwa doctor jikoko na chini yake kuna huduma anazotoa zikiwemo kumfuta mpenzi na biashara nyote.

Mwanaume mweusi akiwa amekaa kwenye kiti akipata chanjo kutoka kwenye mhudumu wa afya ambaye pia ni mweusi, mhudumu wa afya amevaa kotiya rangi ya manjano ,glove na barakoa anashikilia sindano na anaonekana akimchoma mwanaume.

Eneo lenye uharibifu wa majengo. Kuna mtoto wa kiume ambaye amevaa fulana ya bluu na suruali ya rangi ya miraba. Amesimama juu ya mbao, anaonekana akitizama majengo yaliyobomolewa na yaliyoharibiwa. Kwenye mandhari ya nyuma, kuna rundo kubwa la vifusi.

Mkono wa mtoto ukiwa unapaka wino kwenye kidole gumba. Wino huo unapakwa na mkono mwingine ulioshika kalamu yenye maandishi indelipwa. Hii inaashiria kuwa mtoto anapewa chanjo.

Mtaalamu wa tiba ya mwili. Mwanamke akimsaidia mgonjwa wake, wanaume wote wawili wako kwenye magoti wakiwa wameinamisha miili yao juu ya mkeka wa rangi tofauti.

Wanawake wawili ndani ya nyumba. Mwanamke mmoja anaye onekana kuwa mhudumu wa afya a daktari, amevalia barakoa nyeupe, glavu nyeupe na nguo zenye muundo wa kitenge. Anainama karibu na mwanamke mwingine ambaye amevalia nguo fupi.

Chupa ya dawa ya kisasa yenye nembo nyeupe na kofia nyeupe kwenye lebo imeandikwa improvement kwa herufi kubwa nyeusi. Chini ya maandishi haya kuna backward . Chupa hii imewekwa mbele, huku chupa zingine chache za dawa zinaonekana.

Sanduku la dawa na vipande viwili vya vidonge, sanduku lina maandishi makubwa yanayosema, Cholecalciferol Capsules USP na Super D3 60000IU. Hii inaonyesha kuwa ni dawa ya Vitamin D3.

Mwanamke aliyevaa barakoa akichanjwa na mhudumu wa afya, mwanamke huyo amevaa koti la kahawia na amefunua bega lake la kushoto, huku mhudumu wa afya amevalia vazi la buluu na barakoa nyeupe.

Mwanaume amevalia mavazi ya kazi ya rangi ya kijani na kofia ya baseball akiosha mikono yake. Anatumia sabuni ya maji kutoka kwenye kifaa kilichowekwa ukutani. Amesimama mbele ya sinki mbili ndogo za kunawa mikono.

Mwanamke ambaye anaonekana kama muuguzi amevaa sare ya rangi ya bluu, barakoa ya bluu na nywele zake zimesokotwa, anashika chupa ndogo ya dawa na sindano akivuta dawa kutoka kwenye chupa hadi kwenye sindano kwa uangalifu mkubwa.

Kundi kubwa la panzi wakiruka hewani wakiwa wametanda katika mazingira ya wazi, viti na vichaka vinaonekana vikiwa vimejaa panzi , mwanamme mmoja amesimama chini akituambia fimbo akijaribu kuwafukuza panzi au kuwatibithi panzi.

Daktari wa macho akimchunguza wanamke, daktari aliyevaa koti jeupe ameketi na kutazama kupitia kifaa maalum cha kuchunguza macho, mwanamke ameketi mbele yake akiwa ameweka kidevu chake kwenye sehemu maalum.

Bango la tangazo ya dawa ya miti shamba. Juu kabisa kuna maandishi makubwa, Ahasaka Herbal Medical Group, Albaa Mujarrabu. Bango hilo linaorodheshwa wagonjwa mbalimbali yanayotibiwa na dawa hiyo.

Muuguzi wa kikea amabaye amevaa mavazi ya kijani, akimshika mtoto mchanga aliyefungwa kwenye blanketi jeupe, yenye vitone vya rangi ya waridi. Muuguzi anaonekana akimshughulikia mtoto huyo kwa umakini na na upole. Wote wawili wako katika chumba cha hospitali.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia fulana za bluu zilizochapizwa mbele ya kundi hilo, kuna mwanamke mmoja anayezungumza na wengine akishika baaadhi ya karatasi mikononi mwake.

Watu wawili wanaume au wavulana, wakiosha mikono, kwenye sehemu maalum ya kunawia iliyojengwa kwa zege. Wote wawili wamevaa tishati ya njano na mmoja wao anaonekana akiwa amebeba mkopa wa samawati.

Eneo lenye ukame huku udongo ukiwa umepasuka na mawe madogo. Mbele kabisa kuna mifupa mikubwa ya mnyama aliyekufa. Nyuma ya mifupa hiyo kuna watu wawili wakiwa wametembea kuelekea mbele.

Mitungi miwili, mmoja ukiwa na mkojo na mwingine ukiwa na dawa pamoja na matunda ya blue berry . Mtungi wa mkojo una mfuniko mwekundu na una lebo inayoandikwa, Urine Sample Infection Microbiology . Maji ya manjano yaliyomo ndani ya mtungi yanaonekana kama mkojo.

Eneo lililofurika maji, nyumba kadhaa zinaonekana zikiwa zimezingirwa na maji mengi ya kahawia. Ubaya imefunika ardhi yote. Nyumba moja inapaa la pati ya rangi ya kutu, na nyumba zingine zinaonekana kuwa na paa za pati za rangi ya kijivu.

Eneo la makazi lililokumbwa na mafuriko, barabara na maeneo ya wazi yamefunika na maji machafu ya rangi ya kahawia, mbele kabisa kuna mvulana mmoja amevalia jezi nyekundu yenye nambari saba kitembea ndani ya maji.

Wanawake wawili na mtoto wakiwa ndani ya hema nyeupe. Mwanamke mmoja ameketi nyuma ya meza, amevalia fulana ya njano, miwani na barakoa, anashikilia kalamu na karatasi, akionekana kutoa maelezo au kujaza fomu.

Mwanamke mchanga akitabasamu akiwa amemshika mtoto mchanga mikononi mwake, mwanamke huyu amefalia koti la kichani, na mtoto amefungwa kwa kitambaa cha pingi na kofia nyeupe, wote wawili wanaonekana wakiwa katika kitanda cha hospitali.

Muuguzi mwanamke aliyevalia sare ya manjano na bluu akimsaidia mama mchanga. Wote wawili wamevaa barakoa za matibabu. Muuguzi ameinama na anaonekana akimchunguza mtoto mchanga aliyelala kwenye mikono ya mama.

Lori la tanki jeupe na jekundu likiwa limesimama kwenye barabara ndogo au njia ya sege. Lori hili lina maandishi EXHAUSTER upande wake. Jambo linoyoashiria hutumika kusafirisha vyoo vya shimo.

Mama na daktari wakimshughulikia mtoto mchanga, mama huyo amesimama karibu na kitanda cha uchunguzi na amevaa nguo yenye maua ya rangi ya machungwa na kijani, daktari aliyevalia sare za buluu ameinama juu ya kitanda anaonekana akimchunguza mtoto.

Sanduku la dawa na chupa mbili za chanjo. Sanduku lina maandishi makubwa yanayosomeka MMR two , Measles, Mumps and Rubella Virus vaccine . Life MSD ambapo inaonyesha kuwa ni chanjo ya magonjwa hayo matatu kwa wakati mmoja.

Mtu ambaye amevalia vazi jeupe la kujikinga na viatu vieusi vya buti, ameweka pia tanki la rangi ya chungwa kwenye mgongo wake, ambalo linatumika kunyunyuzia mimea dawa, mkono wake uliovalia glavu ya bluu.

Mhudumu wa afya ameketi nyuma ya meza akizungumza au kumsikiza mwanaume aliyeketi mbele yake. Mhudumu wa afya amevalia vazi jeupe na vesti ya bluu lenye nembo ya ICAP na amevaa barakoa. Mwanaume anaonekana mgongoni akimtazama mhudumu wa afya.

Bidhaa zinazouzwa ambazo zinaonekana kuwa mmea wa dawa za asri, kwenye meza au kitambaa cheupe kuna rundu la mizizi ,magome na mimea mingine iliyokaushwa, bidhaa izo zimewekwa katika mafungu mengi tofauti.

Shindano ikitayarishwa kwa ajili ya chanjo. Mkononi kuna shindano iliyojaa kimiminika cha rangi ya manjano na unyevu nyevu mwingine unaooonekana ndani. Mbele ya shindano kuna sanduku ndogo la chanjo limefunguliwa.

Chupa tatu za virutubisho vya lishe zenye vitamin D3 . Chupa ziko mbele ya mandhari ya rangi ya kijani iliyofifia. Chupa ya kwanza upande wa kushoto ina maandishi, mind body cream Vitamin D3 .

Mama mchanga akiwa amevalia nguo nyeusi na kofia ya kulala ya waridi ya rangi ya kahawia, akimtunza mtoto wake mchanga. Mtoto amelala kwenye kitanda cha hospitali cha watoto. Mama ameinama chini akionekana kumvalisha au kumtunza mtoto wake.

Bango kubwa jeupe lenye maandishi mekundu. Bango lina orodhesha huduma zinazo tolewa na mtu aliye jitambulisha kama doctor Manyuki. Huduma zake ni pamoja na dawa za mapenzi, nguvu za kiume na kumfunga mke au mume dhidi hawa la.

Jengo ndogo la rangi ya samawati na nyeupe katikati ya eneo kame, labda jangwani au savannah kavu, mbele ya jengo hilo kuna bomba la maji watu kadhaa wamesimama karibu na baadhi yao hasa wanawake wanajaza maji kwenye vyombo vya rangi ya njano na nyeupe.

Kundi kubwa la watu, wanaume, wanawake na watoto wakiwa wameketi na kusimama nje. Wengi wao wamevalia barakoa. Watu hawa wanainua mikono yao juu na wanaonekana wakiwa na furaha. Wengine wameketi kwenye viti vya plastiki.

Chupa ndogo nyeupe iliyo na nembo ya kijani. Nembo hiyo ina maandishi meusi yanayosomeka Ngiri Sugu na chini yake for hernia. Chupa imewekwa juu ya kitambaa jekundu.

Chumba cha hospitali kuna kitanda cha hospitali ambapo mgonjwa amekaa akihuzunika na kushika kichwa chake kwa mikono, amevaa shati jeupe na suwari yenye mistari, mbele yake kuna mgonjwa mwingine amelala kitandani anaonekana amefunukwa na blanketi.

Mwanaume aliketi juu ya kitanda au kiti kilicho funikwa kwa kitambaa chekundu na cheusi, mbele yake kuna vitu vingi viliopangwa bila mpangilio, vinavyoonekana kama viungo vya kienyeji

Kundi la watu wanawake kwa wanaume wakiwa wamekusanyika katika mazingira ya shamba au kliniki ya mifugo. Baadhi yao wamevaa mashati meupe ya maabara au nguo za kazi. Mmoja wao anaonekana kuwa mtaalamu akitoa maelezo au kufundisha wengine.

Chupa ya dawa yenye lebo inayoonyesha jina la bidhaa kama Wellvita Iron Chelate. Chupa hiyo ni nyeupe na ina kifuniko jekundu. Lebo inaonyesha kuwa bidhaa hiyo ina chuma, kinachoashiriwa na alama ya Fe.

Chupa nne za virutubisho vya afya kutoka kushoto kwenda kulia virutubisho hivyo ni; New Chapter Fermented Vitamin D3, chupa ya rangi ya kahawia ina lebo ya waridi na nyeupe, Life Extension Bone Restore With Vitamin K2.

Duka la miti shamba au dwaa la kienyeji. Kwenye meza na sakafu kuna chupa nyingi za plastiki na za kioo zenye vining'inika pia kuna vitu vingine vinavyoning'ia kwenye paa kama vile vikapu vidogo.

Vifurushi vitatu vya dawa au bidhaa za matibabu. Vifurushi hivyo ni vyeupe na vina mistari ya manjano na kijivu. Vimefunguliwa na kuonyesha ndani kuna ambrox au chupa ndogo, kifurushi kimoja kiko mbele kikionyesha ndani.

Mikono ya mtu ikimimina vidonge vya mafuta au virutubisho kutoka kwenye chupa ya plastiki yenye uwazi. Kidonge hivi vina rangi ya njano na vina umbo la mviringo. Baadhi ya vidonge tayari viko kwenye kiganja cha mkono.

Mwanamke ambaye ameketi kwenye kiti akipatiwa chanjo begani mna mhudumu wa afya. Wote wawili wamevaa barakoa. Mwanamke aliyechanjwa amevaa fulana nyeupe, suruali ya vjinsi na viatu vyeusi, huku mhudumu wa afya akiwa amevalia kofia.

Mikononya mtu ikishika pakiti kadhaa za taulo za kike za usafi. Pakiti hizi zimetengenezwa na chapa iitwayo Greeks na zimefungwa vizuri kwa wrapper , zikionyesha kuwa ni rundo ya bidhaa.

Chupa nne za dawa zinazotumika kutibu kifua kikuu, Chupa ya kwanza, ina maandishi LifaPin Capsules na ndani yake kuna vidonge vya rangi nyekundu. Chupa ya pili ina maandishi Hydrochloride Tablets na ina vidonge vyeupe.